Hawa ni wafanyikazi na wanafanya kazi katika huduma center , mahali pa kutolea huduma kwa wakenya, na hapa watoa huduma ambazo ni kama death certificates .